Hii ni tukio la uhandisi wa mjini ambapo wahudumu wawili wa huduma ya umeme au mawasiliano wanatekeleza kazi ya ukarabati au uchunguzi kwenye nguzo ya umeme. Mmoja yuko juu ya ngazi ya rangi ya chungwa iliyoegemezwa kwenye nguzo huku mwingine akiwa chini wote wakiwa wamevaa sare za bluu na helmet kwa usalama.

Mandhari ya nishati nadhifu inaonyeshwa kupitia mitambo ya nguvu ya joto ardhi iliyozugukwa na milima ya kijani kibichi. Majengo makubwa na miundo ya kisasa yanafanya kazi ya kuzalisha umeme na mvuke wa gesi unatoka kwenye sehemu mbalimbali. Hii ni ishara ya mchakato wa kuchimba joto kutoka ardhini.

Mnara wa chuma wenye muundo wa wavu umesimama juu dhidi ya anga ya buluu yenye mawingu yaliyotawanyika. Wafanyakazi wawili wamevalia vifaa vya usalama mmoja akiwa karibu na kilele cha mnara na mwingine upande wa pembeni wakitekeleza kazi ya ukaguzi au matengenezo.

Hii ni kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia mishati ya joto ardhi majengo makubwa yenye paa za kijani yamezungukwa na minara ya kupozea inayotoa mvuke ishara ya shughuli za usalishaji wa umeme. Barabara na uoto wa asili vinazunguka kituo hicho ambacho kimejengwa katika eneo lenye milima na vilima huku mandhari ya nyuma ikionyesha milima mikubwa.

Hiki ni kituo cha umeme cha kusambaza nguvu za juu kikiwa na vifaa mbalimbali kama vile transfoma, vifaa vya kukatiza mzunguko, miundo ya chuma na vihami, nyaya za nguvu za juu zinazounganishwa na vifaa hivyo. Mandhari inaonyesha mwangaza wa taa na anga linaloonekana kuwa la mawingu au wakati wa machweo.

Kituo cha usambazaji umeme kimejaa vifaa vya kiteknolojia kama transfoma, vivunjio vya mzunguko na nguzo za chuma zinazounganishwa nyaya za nguvu. Wafanyikazi waliovaa mavazi ya usalama wanaonekana wakitekeleza majukumu yao kwa makini , maeneo mengine yakiwa yamefungwa kwa utepe wa tahadhari.

Hiki ni kituo cha umeme cha nguvu kilicho jaa nyaya na nguzo kubwa kikionekana wakati wa machweo. Mwanga wa jua unadondoka kwa upole juu ya miundo hiyo ya chuma ukiipa rangi ya dhahabu huku mawingu mekundu yakitanda angani. Mandhari yanaonyesha utulivu wa jioni ukikutana na nguvu ya miundombinu ya kisasa ya usambazaji wa nishati.

Hii ni mandhara ya wazi yenye minara ya kusambaza umeme wa msongo mkubwa, iliyotengenezwa kwa chuma na kusimama juu ya nyasi na udongo. Njia ya udongo na uzio wa mbao vinapita sambamba na nyaya za umeme, hali inayodhihirisha mpangilio wa miundombinu ya nishati katika mazingira ya vijijini.

Hii ni kituo cha kusambaza umeme kilicho wazi kikiwa na miundo mingi ya chuma, vihami na nyaya za nguvu za juu. Ardhi imefunikwa kwa kokoto na kuna njia za zege zinazopita kati ya miundo hiyo. Anga la nyuma lina mawingu likionyesha hali ya hewa ya mawingu au machweo.

Watu wawili wamesimama ndani ya mfuko wa ndoa mtoni na wanajitahidi kuvua taka au samadi za plastiki zilizoshushwa kwenye maji. Wanaonekana mikononi wakiwa wanarusha baadhi ya taka hizo kwa lengo la kuziokoa au kuondoa uchafu kwenye mto.

Watu wanafanya kazi kando ya mto au kijito kilichojaa taka na uchafu. Wanaonekana wakikusanya au kuchambua taka hizo huku nyuma yao kuna vibanda vilivyo tengenezwa kwa mabati na vifaa vingine vya kujenga kwa dharura . Mazingira hii ina mto mchafu, taka nyingi na vibanda vya makaazi ya mda.

Hili ni tukio la ubomoaji wa jengo kwa kutumia mashine ya kuchimba. Mashine hio imeinua sehemu ya kifaa chake cha kuchimba juu ya mabaki ya jengo lililovunjika, mbao za mbao, mabati na vifaa mbalimbali vimezagaa chini. Watu wachache wako kwa mbali wakitazama au wakishiriki huku mazingira ya pembeni yakiakisi hali ya miji au kijiji yenye miti na angani mawingu.

Watu wawili wanafanya kazi katika eneo lenye taka nyingi na ardhi kavu. Mmoja anamwanga maji kutoka kwenye chombo cha manjano huku mwingine akiwa ameinama kama kwamba anachunguza au anashungulika na udongo au takataka. Mandhari ya nyuma imejaa taka zilizotapakaa ikiashiria mazingira yalioachwa au yanayokabiliwa na changamoto za usafi na maendeleo.

Rundo kubwa la mifuko ya plastiki limetapakaa juu ya ardhi karibu na eneo lenye maji. Mtu mmoja upande wa kulia ameinama akikusanya au kuchambua baadhi ya mifuko hiyo ambayo imeandikwa kwa rangi na maumbo tofauti ikionyesha kuwa imetoka kwenye vyanzo mbalimbali.

Huyu ni twiga akila majani kutoka kwenye kichaka katika uwanja wa majani, huku majengo marefu ya jiji yakionekana nyuma, ikiwemo jengo moja refu sana linalojitokeza kwa urahisi. Mchanganyiko huu wa mnyama wa porini na mandhari ya miji huibua hisia pia za mgongano kati ya asili na maendeleo ya miji.

Mandhari ya nyasi ndefu na kavu na miti midogo midogo, ni mazingira ya savana. Pundamilia, wanachunga kwenye uwanja huu. Wanachunga kwa utulivu, wakionyesha mazingira ya kawaida ya porini. Hii ni taswira nzuri ya wanyama wa porini katika mazingira yao ya asili.

Katika eneo hili lililozungukwa na ukuta wa rangi ya manjano, kuna bustani ndogo yenye miti ya kijani, na shimo la maji katikati. Mtaa huu umejengwa karibu na majengo yenye paa la chuma, lenye rangi ya bluu, na miti mingi nyuma, inaashiria eneo yenye miti mingi, au bustani kubwa zaidi.

Hawa ni simba wawili wa kiume katika uwanja wa majani. Simba mmoja amesimama huku akitoa mwangwi wa kunguruma, akionekana mwenye nguvu na mamlaka. Simba wa pili amelala chini, akipumzika kwa utulivu. Anga la nyuma lina mawingu kiasi, likiongeza mvuto wa mandhari ya asili.

Nyani watatu wako katika mazingira ya asili yenye uoto wa kijani. Mmoja anatazama upande wa mbele akionekana kuwa makini au mwenye udadisi na wengine wanatazama upande mwingine. Mandhari ya nyuma ina uoto wa kijani unaonyesha kuwa wako msituni au katika mbuga ya wanyama.

Ndama wa tembo anakunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa anayoshikilia na mtu aliyevaa gauni refu, hali ikifuatiliwa na watu wengine wawili waliovaa makoti ya kijani na kofia za kuvulia jua. Mandhari inayozunguka ni ya nje yenye miti na ardhi ya udongo mwekundu na nyasi zilizotandazwa kando ya wanyama.

Fisi huyu mwenye madoa meusi na manyoya ya kahawia amesimama juu ya nyasi za kijani katika mandhari ya uwanja. Miguu yake inaonyesha nguvu na utayari wa harakati za ghafla huku mandhari ya nyuma ikiwa na mimea iliyochangamka na anga iliyo wazi.

Hili ni kundi la twiga wakitembea katika mandhari ya savannah yenye nyasi. Chini ya anga safi lenye mawingu machache. Kuna twiga wakubwa na wadogo wakitembea kwa utaratibu kwenye njia ya udongo. Hali inayodhihirisha harakati za wanyama hawa katika mazingira yao asili.

Wafanyakazi wamevaa mavazi ya kujikinga wakishughulika na bomba kubwa la kijani katika eneo la ujenzi au viwanda. Bomba hilo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa maji au maji taka, na wanatumia vifaa maalum kulifunga au kulikarabati. Mashine ya kuchimba ardhi ipo nyuma yao ikionyesha matumizi ya mitambo mizito katika kazi hiyo.

Huyu ni ndege wa porini akiwa amekaa juu ya tawi la mti, huku manyoya yake ya hudhurungi yakionyesha muundo wa kipekee unaochanganyika na mandari ya kijani kibichi nyuma yake. Midomo na kucha zake za njano huongeza mvuto wa maumbile, ishara ya ustadi wa kuvutia na wa kuishi na uwindaji katika mazingira ya asili.

Hiki ni kikundi cha watu wakicheza ngoma ya kitamaduni katika ukumbi wa ndani. Wamevalia mavazi ya rangi angavu, sketi za rangi ya chungwa na blauzi zenye michoro ya kitamaduni. Baadhi yao wamevaa vichwa vilivyopambwa na manyoya meupe, wakionekana wakifanya miondoko ya pamoja juu ya sakafu ya mbao iliyong'arishwa.

Simba huyu anatembea katika barabara ya mbuga ya wanyama huku magari ya watalii yakisimama nyuma yake. Watu walioko kwenye magari wanaangalia kwa makini mnyama huyu wa porini ikionyesha tukio la kutembelea mbuga au hifadhi ya wanyama ambapo watalii wanapokea fursa ya kuona wanyama pori kwa uhakika.

Kifaru yupo ndani ya uzio akila majani au nyasi kwenye ardhi ya udongo warangi ya udogo mwekundu .Anaelekea upande wakushoto akila majani anaonekana kuwa na pembe kubwa na ngozi nene yenye mkuchyo. Ardhi ni ya udongo mwekundu kuna majani ya kijani na nyasi zilizotawanyika .Uzio wa waya uliiozunguka eneo lake unaonyesha kuwa ni sehemu ya kuhifadhi au bunga ya wanyama.

Kundi la watu wanapanda mlima wenye nyasi nyingi wakishirikiana kwa mshikamano na msaada wa pamoja. Mmoja amevaa shati ya zambarau na jeans , wengine shati ya zambarau na suruali nyeusi na mwengine amevaa shati ya rangi ya chungwa na suruali nyeusi, akiwa na begi la mgongoni. Mtu wa katikati anashikwa mkono na wenzake, huenda ni kwa msaada wa kupanda au kuzuia kuanguka.

Rundo kubwa ya mifuko ya plastiki imetawanyika ardhini. Mtu mmoja amesimama katikati ya mifuko hio akiwa amevaa sharti jeupe na kilemba kichwani. Mifuko hio inarangi mbalimbali nyekundu, bluu, kijani na maandishi tofauti juu yake. Madhari ya nyuma ina nyasi ,vichaka na ukuta wa matofali uku anga ikiwa na mawingu.

Hii ni eneo lenye msongamano wa watu karibu na mfereji wa maji uliojaa matope na taka. Mfereji umejaa plastiki , chupa na taka nyingine ukionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira . Baadhi ya watu wameketi kando ya mfereji , wengine wamesimama au wanapita . Huenda ni sehemu ya soko au eneo la umma lenye shughuli nyingi . Kuna mifuko ya vyombo vilivyotawanyika vinavyodokeza shughuli za biashara au matumizi ya kila siku.

Huyu ni swara mwenye pembe kubwa zilizopinda akiwa amesimama katikati ya uwanja wa kijani wenye majani marefu huku ndege wawili wakiruka karibu naye. Mmoja wa ndege hao ameketi juu ya mgongo wa swara na mwingine yuko angani akiruka. Mandhari ya nyuma imekauka ikiweka mkazo kwa uhusiano wa viumbe hawa katika mazingira yao ya asili.

Kobe wawili wamesimama kando kando ya kingo ya tope karibu na maji. Miili yao inaonekana kwa uwazi juu ya uso wa maji ikitoa taswira ya kuvutia ya maumbo yao na mazingira ya asili. Mandhari hii inaonyesha utulivu wa mazingira ya wanyamapori na mwingiliano wao na mazingira yanayowazunguka.

Njia hii ya matofali mekundu yanapita katikati ya uoto mnene wa kijani kibichi. Pande zote za njia kuna miti mirefu yenye majani mengi na matawi yake yanaunda dari ya asili juu ya njia hiyo. Mandhari hii huibua hisia za utulivu, uzuri wa mazingira na mwaliko wa kutembea kwa amani katikati ya msitu au bustani.

Mti mkubwa wenye matawi mengi na majani ya kijani uko katikati ya uwanda wenye nyasi fupi. Anga ni ya buluu na mawingu meupe machache yanapita juu. Vichaka vichache vimesambaa kwa mbali na mandhari yote inaonekana kuwa tulivu na pana, huenda ikiwakilisha mazingira ya Savanna.

Watu wawili wanafanya usafi katika mazingira ya asili hasa mto au kijito ambapo taka nyingi za plastiki kama chupa na vyombo vingine vimesambaa ardhini na majini. Wamevalia mavazi ya kazi na wanashika mifuko mikubwa iliyojazwa na taka walizokusanya. Mandhari ya kijani kibichi inayowazunguka inaonyesha eneo hilo ni ya msitu au vijijini.

Watu hawa wameinama wakichota maji kutoka mto wa tope kwa kutumia vyombo tofauti. Kuna madumu ya manjano pamoja na vyombo vya rangi mbalimbali vikiwa vimewekwa pembeni juu ya ardhi.

Hawa ni nyati wakubwa walio kwenye eneo lenye matope na maji yaliyo tuwama. Nyati wa mbele anaonekana wazi akiwa amesimama huku nyati wa nyuma akiwa sehemeu ya nyuma ya mandhari akionekana kwa mbali.

Hii ni bustani au eneo la kijani lililo na miti yenye majani tele. Nyuma ya miti hiyo kuna majengo ya kisasa yaliyojengwa kwa matofali na vioo yakionekana kwa mbali katika mandhari ya mjini. Hii inaonyesha mwingiliano wa mazingira ya asili na maendeleo ya miji.

Mto mchafu unapita katikati ya makazi ya watu ukiwa umejaa taka za plastiki, karatasi na mabaki mengine ya uchafu. Pembeni kuna majengo madogo na baadhi ya vifaa vya kuchezea watoto kama kutelezea na bembea. Jambo linaloibua maswali kuhusu usalama wa watoto katika mazingira haya.

Hii ni eneo la ujenzi lenye kuta za zege na nguzo za mbao zinazotumika kama sakafu. Mandhari hii inaonyesha hatua ya awali ya ujengo wa jengo la kisasa. Inabeba taswira ya maendeleo ya miundombinu.

Mfereji mrefu umechimbwa ardhini na bomba kubwa limelazwa ndani yake kwa mpangilio wa kiufundi. Udongo unaozunguka unaonyesha kazi ya ujenzi inayoendelea huku mazingira yakionekana kuwa ya mjini au pembezoni mwa mji.

Watu wanashirikiana kusafisha eneo lenye tope na uchafu huku kila mmoja akiwa amevalia sare za kijani, vizibao vya kuakisi mwanga na buti za manjano zinazofaa mazingira yenye unyevunyevu. Mikono yao imejitikwa majukumu ya kuchambua takataka na kuondoa mabaki ya plastiki na miti kutoka kwenye maji.

Watu wawili wako kando ya mto wenye maji ya matope wakijishughulisha na shughuli ya usafi aua uchanaji wa vitu kutoka ardhini. Mandhari hio imezungukwa na miti na uoto wa kijani kibichi ikionyesha mazingira ya asili yenye rotuba. Watu hawa wameinama wakionekana kuchukua takataka au mabaki kutoka kwenye ardhi ya mto.

Ziwa tulivu linaakisi anga ya bluu yenye mawingu yaliyosambaa kwa upole huku miti yenye majani mengi ikizunguka eneo hilo kwa uzuri wa asili. Mitende mirefu inaongeza mvuto wa kitalii na majengo ya ghorofa yanayojitokeza nyuma yanaashiria mchanganyiko wa mazingira ya mjini na mandhari ya kijani.

Mazingira pembezoni mwa mji yamejaa taka na majengo ya muda yaliyochakaa. Mtu mmoja anatembea, akiwa amebeba mfuko wa kijani. Mavazi yake ya sketi yenye miundo ya buluu na kijani, pamoja na blausi nyeupe, yanatoa taswira ya maisha ya kila siku katika eneo lenye changamoto za kiuchumi.

Vifaru watatu wanatembea kwa mstari kwenye njia ya udongo katika mzingira ya savanah yenye uoto mdogo. Miili yao mikubwa na miguu mizito inaacha athari ya kipekee katika vumbi linaloonekana kutibuka. Mandhari ya nyuma ni tambarare ikipambwa na vichaka vilivyo jitawanya na anga ya wazi.

Kikundi cha watu kimevalia mavazi ya kitamaduni ya kiafrika na wanacheza wakiwa na midundo mikubwa ya ngoma zilizofungwa kiunoni. Vazi la kila mshiriki lina jumuisha vigorogoro vya manyoya kichwani. Vitambaa vilivyopambwa kwa mchoro wa kuvutia na sketi za nyuzi zilizofumwa.

Mtu ameinama katikati ya mto uliojaa takataka akikusanya mabaki ya plastiki na vyombo vilivyotupa. Majengo ya mtaa wa mabanda yanazunguka eneo hilo, yenye rangi zilizofifia na kuta zilizochakaa. Anga ni safi la bluu na mawingu meupe yanapita polepole,

Pundamilia anatembea kwenye ardhi kavu yenye mawe na vichaka vilivyokauka, hali inayodhihirisha mazingira ya savana. Nyuma yake, milima wenye kilele kilichofunikwa na theluji unasimama kwa uzuri dhidi ya anga la buluu angavu.

Maeneo ya maeneo yasiyo rasmi yamejaa maji ya mafuriko yenye matope yakitembea katikati ya nyumba ziizojengwa kwa mabati mbao na matofali. Mtu mmoja amesimama ndani ya maji karibu na mabaki ya takataka akitazama mazingira yaliyoathiriwa.

Vifaru wawili wanatembea kwenye barabara ya udongo katikati ya maeneno yenye nyasi na miti. Vifaru hawa wanaonekana wakiwa na umbile mkubwa na lenye nguvu wakionyesha utulivu wa maisha ya porini.

Majengo makubwa ya kifahari yameundwa kwa mtindo wa kitaasisi. Yanatawala mandhari kwa mnara wenye saa ulioinuliwa juu ukibeba bendera inayoyumba taratibu na upepo. Eneo lote limezungukwa na ua la chuma na magari kadhaa yameegeshwa ndani ya mipaka yake.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wamevalia nguo za kujikinga kama vile fulana za rangi ya kijani njano na buti za mvua. Wanajishughulisha na kazi katika eneo lenye uchafu mwingi. Wamekusanyika karibu na rundo la takataka. Baadhi ya watu wanatumia zana kama vile koleo na wengine wanatumia mikono yao kuokota takataka.

Ndovu watatu wamesimama kwenye nyasi kavu katika mbuga ya wanyama. Tembo hawa wana rangi ya kahawia kijivu. Mmoja wao amemwekea mkonga wake mwingine. Kuna msitu mwepesi yenye rangi ya kijani.

Ndege wawili warefu wanaofanana na korongo au tai wamesimama kwenye nyasi ndefu zenye rangi ya kijani kahawia. Ndege hawa wana manyoya ya kijivu, shingo ndefu na taji la dhahabu kichwani. Nyuma yao kuna eneo lenye miti na milima.

Haya mazingira ya utulivu yako karibu na ziwa au bwawa kubwa la maji. Maji yaliyotulia yanaakisi miti na majengo yaliyoko ukingoni. Upande wa nyuma, majengo kadhaa yenye paa za kahawia au nyekundu yana mtindo wa usanifu. Majengo haya yamezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi.

Hii ni mazingira ya msitu au bustani yenye miti mirefu na minene. Njia ndogo ya udongo inapita katikati ya miti. Mwangaza wa jua unapenya kupitia majani ya miti na kuleta vivuli tofauti chini.

Haya ni mandhari ya asili yenye maporomoko ya maji upande wa kulia na mti mkubwa ulio na mizizi iliyo wazi upande wa kushoto. Kuna bomba la maji la kijani la plastiki linalopita mlalo ikiwa imeegezwa na mti pamoja na miamba.

Twiga watatu wako katika mazingira ya asili. Twiga wawili wanaonekana wakigusana shingo na vichwa, huku twiga wa tatu akiwa mbele kidogo anaonekana kwa sehemu tu. Mandhari ya nyuma ina miti.

Barabara ya udongo inapita katikati ya msitu wenye miti mingi iliyochangamka na kijani kibichi. Miti hio imeota kwa wingi upande wa kushoto na kulia wa barabara, ikitoa kivuli kikubwa juu ya njia.

Mamba amelala nusu ndani ya maji kichwa kikiwa kimeelekea upande wa kulia na mkia ukipinda kidogo kuelekea kushoto, rangi ya ngozi yake inaendana na mazingira mimea inaonekana kwa mbali upande wa nyuma.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Kuna kundi la watu waliokusanyika karibu na basi lililoegeshwa. Lina bao cha mbele kinachosomeka, Nairobi. Wengine wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye basi, huku mtu aliyevaa koti la rangi ya machungwa akionekana kusaidia, au kuelekeza abiria.

Basi la rangi ya bluu limeegeshwa barabarani, likiwa na maandishi ya Metro Trans Bendito, kwenye dirisha la nyuma. Pembeni mwa dirisha, maneno Metro na Trans yanaonekana kwa uwazi. Mistari ya manjano na nyekundu inapamba sehemu ya nyuma na watu wanapita kando wakielekea njia tofauti.

Gari la reli imeengeshwa nyuma ya uzio wa chuma wenye matundu. Mwili wake umechorwa kwa rangi nyeupe na pinki uku mstari wa majano ukipita kando. Sehemu ya mbele ina nyasi na mimea midogo na kwa mbali kuna miti na majengo yaliyofifia kutokana na mtanzamo wa karibu.

Gari la manjano la abiria lenye maandishi ya city shuttle limesimama pembeni ya barabara ya mji. Mtu mmoja amevaa shati la buluu na suruali la jinsi nyepesi anatembea kandokando ya barabara huku genge lingine la watu likionekana kwa mbali karibu na gari la buluu lililoegeshwa nyuma. Kando ya barabara kuna dimbwi la maji ya mvua na bango lililoegeshwa kwenye dirisha la gari lina ujumbe.

Barabara yenye magari mbalimbali kama minibus ya manjano, SUV nyeusi, van nyeupe na pikipiki yanasafiri pande zote mbili za barabara. Kuna miti upande wa kushoto ikionyesha mazingira ya kijani au ya pembezoni mwa mji.

Hii ni mandhari ya barabara ya mji yenye shughuli nyingi ambapo matatu kadhaa yenye mapambo ya sanaa na grafiti yameegeshwa kando ya barabara. Kila gari lina muundo wa kipekee rangi angavu maamdishi makubwa na picha zinazovuti zinazoakisi utamaduni wa mtaa.

Matatu na mabasi yameegeshwa barabarani. Mabango ya maelezo ya usafiri yamewekwa juu yakionesha maeneo kama Nyeri na Nakuru. Hii inaashiria kuwa hapa ni kituo au eneo la kuwachukua abiria kwa ajili ya usafiri wa mikua tofauti. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na majengo ya biashara yamejengwa pande zote za barabara.

Hili ni gari ya umma ya buluu na nyeupe yenye maandishi Metro Trans na ikiwa barabarani. Inaonekana kuwa katika harakati za kusafiri kwasababu ya moshi ambayo inatoka nyuma. Mtu mmoja ananing'inia upande wa basi. Watu wengine wamesimama karibu na pikipiki, upande wa kulia.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mji. Kuna mabasi mawili yaliyoegeshwa kando kwa kando na watu kadhaa wakiwa wanapanda au wanashuka kutoka kwenye mabasi hayo. Basi la kushoto lina kibao chenye nambari nne na maandishi mengine yasiyoeleweka kwa urahisi. Basi la kulia limepambwa kwa rangi angavu na maandishi ya kuvutia linaonekana kama matatu ya kisasa yenye urembo wa kipekee.

Hii ni mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi. Kuna basi la rangi ya buluu na kijani lenye maandishi ya City Shuttle . Limeegeshwa pembeni mwa barabara, watu kadhaa wanaonekana wakishirikiana karibu na basi hili.

Hii ni mandhali ya jiji yenye shughuli nyingi. Kuna watu kadhaa ambao wamesimama na kutembea karibu na basi dogo la abiria lililoegeshwa. Basi hilo ni la rangi ya kijivu, nyekundu, na nyeusi. Baadhi ya watu wamevaa mavazi ya kawaida, huku wengine wakiwa na sare. Huenda ni wafanyikazi wa basi hilo.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ambapo basi la rangi nyingi limeegeshwa kando ya barabara. Basi hilo limepambwa kwa mitindo ya kuvutia na lina maandishi yanayoonyesha maeneo ya safari, ruiru, kimbo, juja, thika na makongeni. Watu kadhaa wanatembea karibu na basi, baadhi yao wakiwa na mikoba ikiashiria abiria au wapita njia.

Hili ni gari la umma la rangi ya bluu na zambarau lenye maandishi KBS. Basi hilo limeegeshwa kando ya barabara yenye miti na majengo huku watu wakipita pembeni ikiwemo mtu aliyevaa shati la buluu na suruali nyeusi.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya jiji ina magari, watembea kwa miguu na alama za mwelekeo. Kuna gari la polisi, gari jeupe na mengine yanapita kwa upande zote mbili za barabara. Watembea kwa miguu wako upande wa kushoto wa barabara wakitembea kando ya lami. Mandhari ya nyuma ina majengo ya miji, miti na bango la matangazo ambayo yanaonekana.

Gari la abiria limepambwa kwa maandishi ya kidini na mapambo ya rangi tofauti . Limeegeshwa huku watu kadhaa wakipanda kupitia mlango wa mbele. Nje ya gari, mtu mwenye sare anaitazama au kusaidia abiria, na mandhari yanaonyesha kituo cha basi kilichojaa harakati za kila siku.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na mabasi mawili na mtu mmoja anayevuka kati yao. Basi la kushoto lina rangi ya buluu na nyeupe na basi la kulia lina rangi ya nyekundu na nyeupe na mtu amevaa koti la zambarau lenye mistari ya kuakisi mwanga.

Hili ni magari aina ya matatu iliyopambwa kwa rangi angavu na sanaa ya grafiti, ikiwa imeegeshwa kando ya barabara katika mazingira ya mji. Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu, wengine wakiwa ndani yake. Hali inayodhihirisha shughuli za kila siku za usafiri wa umma. Majengo marefu, miti na magari mengine yaliyoegeshwa nyuma, yanaonyesha mandhari ya mji wenye shughuli nyingi.

Gari la abiria limeegeshwa pempeni mwa barabarani mwa Jiji likiwa na maandishi makubwa ya kuvutia ambayo ni get hoped na texas kwenye uso wa mbele. Nambari ya usajili ni KDS 469D na watu kadhaa wamesimama karibu nalo. Moja akizungumza kwa simu mwingine amevaa fulana ya rangi ya machungwa na wengine wawili wakisima kuwa mazungunzo au kusubiri.

Basi, lori, magari madogo na pikipiki yote yako kwenye barabara yenye njia nyingi. Upande wa kushoto kuna njia ya pikipiki na watembea kwa miguu, ikitenganishwa na barabara kuu. Majengo na miti vimepangwa kando ya barabara na watu wanatembea pembeni. Huu ni wakati wa mchana ambapo hali ya hewa iko angavu na safi.

Hili ni basi la umma likiwa limeegeshwa kando ya barabara huku watu kadhaa wakipanda au kusimama karibu nalo. Basi limepambwa kwa rangi ya buluu na nyeupe. Pembeni kuna bango la kituo cha basi lenye nambari fourty six ikiwa na maandishi ya ziada chini yake.

Gari la umma limepambwa kwa rangi angavu na maandishi ya kuvutia kama Catalan barcelona. Limeegeshwa kando la barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanapita kwa miguu wengine wakizungumza au wakisubiri usafiri. Pikipiki zinaonekana zikipita.

Basi hili lenye rangi angavu lililo pambwa kwa sanaa ya barabarani lina maandishi kama Chicago na to the world watu wanaoneka wakiingia au wakishirikiana karibu na basi hilo. Hili linaashiria shughuli ya kijamii au ya usafiri wa uma yenye mvuto wa kipekee.

Gari la usafiri wa umma limepambwa kwa rangi angavu na maandishi ya kuvutia kama to the world na Chicago Bulls likionyesha mtindo wa kisanii unaoendana na utamaduni wa miji mikuu. Watu kadhaa wamesimama karibu wengine wakipanda au kushuka, hali inayodhihirisha mzunguko wa shughuli za kila siku.

Watu kadhaa wamesimama karibu na basi lenye chapa ya Citi hoppa. Dirisha la basi limepambwa kwa matangazo au maandishi ya kibiashara. Watu waliokusanyika karibu na gari hilo wanaonekana wakizungumza au kushughulika na shughuli ya kijamii au ya usafiri wa umma.

Mazingira ya barabara yanaonyesha shuguli nyingi za kila siku. Watu wkiwa wanapita kwa miguu huku wengine wakuhusika katika biashara na mawasiliano ya kijamii. Magari hasaa yale ya usafiri wa umma yenye maandishi na maneno maarufu kama Nairobi, Mombasa na Kisumu yanaongezea mwonekano wa mzunguko wa abiria.

Barabara pana na njia kadhaa za magari imepambwa na daraja la waenga kwa mifu iliofunikwa kwa kijani limeinuliwa juu kwa miundo ya chuma .Magari kadhaa yanapita yakiwema; pikapu nyeupe na gari ndogo jeupe upande wa kushoto kuna njia ya waenda kwa miguu ambako watu wachache wanatembea.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi katika jiji ambapo magari ya abiria hasa matatu nyeupe yameegeshwa au yanajiandaa kuondoka. Magari hayo yana mabango yanayoonyesha njia zao kama vile Kukenna Sacco na Nakuru City Direct, Kukenna Sacco Kikuyu Town Direct. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na magari haya.

Magari ya umma yenye rangi ya angavu kama kijani, nyekundu na njano yameegeshwa barabarani yakibeba maandishi na michoro ya kuvutia. Watu wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali ;jaketi za kijani, mashati ya rangi ya chungwa na suruali za buluu wakitembea kusimama au kuzungumza. Majengo ya nyumba yana miundo ya kihistoria yakiongeza uzuri wa mandhari ya jiji.

Basi hili la kijani lenye maandishi perfect upande wa mbele limeegeshwa mbele ya jengo la ghorofa. Watu wachache wamesimama karibu na basi hilo na kuna nguzo za umeme pamoja na nyaya zinazoonekana juu ya eneo hilo. Mandhari inaonyesha shughuli ya usafiri au hali ya kawaida ya mjini.

Basi ya rangi ya waridi imesimama kando ya barabara ikiwa imepambwa kwa mapambo yenye mvuto na maandishi makubwa ya rangi nyeusi na nyekundu. Nambari ya usajili imeandikwa kwa uwazi nyuma. Watu wachache wanatembea karibu na majengo ya mtaa wa jiji yanayoonekana kwa mbali.

Hii ni eneo ya barabara yenye shughuli nyingi. Kwenye upande wa kushoto kuna magari ambayo yameegeshwa. Watu wengi wanatembea na kusimama barabarani na kando ya barabara. Majengo marefu nyuma yanaonyesha mazingira ya jiji. Jua linawaka likitoa mwanga mkali kwenye eneo hilo.

Barabara ya mji yenye shughuli nyingi ina ya magari mbalimbali yaliyosimama yakisubiri mwanga wa taa za trafiki. Kuna gari za kibinafsi, la abiria, lori na pikipiki. Nyuma yao kuna majengo marefu, miti ya kijani kibichi na mabango ya matangazo.

Matatu hili lenye jina ya City Hoppa limeegeshwa kando ya barabara yenye miti mirefu, likisubiri abiria. Basi hili lina rangi ya kijani na manjano. Nyuma yake kuna watu wachache na magari mengine.

Katika barabara hii ya lami iliyotengenezwa vizuri magari ni machache, miti mirefu ya kijani kibichi zimepandwa pande zote mbili za njia ,anga lina mawingu barabara hii imetulia.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mji. Gari la kijani la abiria limeegeshwa katikati likiwa limezungukwa na watu na magari mengine. Upande wa kushoto, watu kadhaa wamesimama wengine wakiwa wamevaa sare za kazi. Upande wa kulia, bodaboda na magari mengine yameegeshwa.

Katika mazingira ya barabara yenye shughuli nyingi gari dogo la abiria lenye nembo ya Metro Trans limeegeshwa upande wa kushoto wa barabara. Liko mbele kidogo ya magari mengine yanayoonekana kwa mbali. Watu kadhaa wanatembea karibu na gari hilo na upande wa kulia mtu mmoja amesimama karibu na nguzo akiwasubiri abiria.

Makanga huyu amesimama karibu na matatu huku akiwa ameshikilia bango la plastiki. Bango hilo limeandikwa maeneo ya kupeleka abiria yakiwemo, community, upperhill na kasneb. Mazingira ya nyuma yanaonyesha miti na watu wengine wakipita.

Gari la umma lenye rangi jeupe limeegeshwa kando ya jengo la kibiashara. Gari hili lina bango ambalo linasoma, Nakuru Direct. Duka la dawa lenye jina Ruzana Pharmacy limefungwa.

Bomba nyingi za PVC zinapangwa pamoja kwa ukubwa tofauti. Aina ya mabomba haya ni maarufu kwa matumizi ya ujenzi na mifereji ya maji. Yana rangi ya kijivu nyepesi. Zimewekwa juu ya sakafu ya zege kwa mtindo usio rasmi. Bomba zina kipenyo tofauti zikionyesha matumizi mbalimbali.

Hili ni eneo lenye tope na maji yenye matope, huenda ni sehemu ya ujenzi au mifereji ya maji. Kuna bomba kubwa au mpira wa maji unaopita kwa diagonal kutoka kona ya chini kushoto hadi kona ya juu kulia. Vifaa vya mbao au vipande vya miti vimezama sehemu ya maji na ardhi yote inaonekana kuwa yenye unyevunyevu na matope.

Maporomoko madogo ya maji yanatiririka juu ya miamba yakishuka kwa kasi kwenye mteremko wa mawe. Maji yanapiga miamba kwa nguvu yakitoa mwonekano wa kuvutia na wa kusisimua . Mazingira yanazungukwa na mawe ya aina mbali mbali pamoja na uoto wa asili vinavyoongeza uzuri wa maandhari.

Ngazi zenye hatua nyeupe na mlingoti mweusi zimesimama upande wa kushoto zilkielekea juu kwa mwelekeo wa ndani. Karibu nazo kuna pipa kubwa la buluu lililowekwa katoni juu yake likizungukwa na milango ya buluu. Ukuta wa kulia una dirisha na nyaya zilizo wazi huku chini yake kuna rundo la mifuko nyeusi ya taka juu ya kikapu cheupe chenye matundu.

Hili ni tangi kubwa la maji la rangi nyeusi lenye chapa ya Vectus iliyoaandikwa kwa maandishi meupe. Bomba la kijani limeunganishwa kwenye tangi hili likidokeza matumizi ya maji kwa njia ya usambazaji wa moja kwa moja. Pembeni kuna chomba kidogo cha manjano kilichowekwa sakafuni. Mandhari ya nyuma inaonyesha kona ya chumba na mlango wa buluu unaonekana wazi.

Hii ni sehemu ya mfumo wa bomba wa maji hasa kipande cha vali ya shaba yenye mpini wa manjano. Vali hiyo imeuganishwa na bomba jeusi kwa pande zote mbili, huku viunganishi vya plastiki vya buluu vikihakikisha usalama wa muunganisho. Vali imeandikwa alama DN2O na PN25, zikionyesha vipimo vya kipenyo na shinikizo la kazi.

Takataka imesambaa kwa wingi ardhini zikiwa ni pamoja na mifuko ya plastiki, chupa, maganda ya vyakula na vipande vya nguo. Kati ya uchafu huo, mimea michache ya kijani imejitokeza. Nyuma kuna ukuta wa mawe uliosimama.